Bwana wawili wanaoneana kuwa wakitembea katikati mwa zizi hili la ng'ombe. Ng'ombe wamo malishoni wanakula nyasi lakini wamezingirwa hawawezi toka, wamezuiliwa na vyuma.

Vifungu vya mahindi vimefungwa fungwa kwa pamoja kisha yakaegeshwa kwa nyumba. Kando yake kuna mtungi wa mafuta na mahindi hayo yanaonekana kua yamegeuka rangi sio nyeupe.

Ng'ombe wadogo, wako katika zizi lao. Kunao walio na mabango katika masikio kama kitu cha kuwaidentify . Kisha zizi hili limezingirwa na vyuma ili kuzuia ng'ombe hawa kutoka nje.

Ng'ombe anakamuliwa. Kando yake kuna mtungi ulio na paipu. Paipu hizo zimeelekezwa kwenye matiti ya ng'ombe kumaanisha maziwa yanatoka kutoka kwa ng'ombe huyo hadi kwa huu mtungi.

Eneo iliyo nawiri kijani kibichi. Mimea kama vile ndizi imepandwa. Wingu ni samawati, mawingu nyeupe. Kuna shamba ambalo limetengenezwa tayari kwa upanzi.

Mkono wa mtu mmoja hapa umeshikilia matawi ya mahindi. Matawi hayo yanaonekana kuwa yameliwa na wadudu. Jamaa huyu anaonyesha kile kilichofanyika kwa hindi hili.

Ndizi zimepangwa, tayari kwa ununuzi. Kuna mama mmoja ambaye ametia mikono yake katika kreti yenye rangi green . Inaonekana humu ndani ndiko anakotoa au kupanga ndizi hizi.

Bwana mmoja amesimama karibu na mgomba na kushikiliamazao ya mgomba huo ambao ni ndizi na ndizi hizo zinaonekana kuwa zimeiva na tayari kuvuniwa na kupelekwa sokoni.

Floor inayonekana kuwa imefunikwa na tiles nyeupe vile, kisha ndizi zimewekwa kwenye floor hiyo, baadhi zimeiva na kugeuza rangi kuwa yellow , kisha mengine yamewekwa katika kreti, yanaonekana kuwa yanataka kusafirishwa kwenda mahali.

Bwana mmoja ambaye yuko shambani anaonekana kuwa anatengeneza mitambo yake au vifaa vya shambani. Shambani humo kuna migomba kadhaa inayomea mchanga huo.

Mkono unaonekana kuwa umeshika ndizi iliyokatwa kisha ndizi zingine ziko chini. Yuko katika namna ya kuchambua ndizi hiyo au kuikata.

Mtu mmoja yumo shambani, anatazama mimea hii, ni migomba iliyo na ndizi, inaonekana kuwa zimekomaa au zinakaribia kukomaa, ziko tayari kwa ulishaji au sokoni.

Mama mmoja anaonekana kuwa anatembea shambani akiangalia hali ya shamba lake linavyoendelea. Kando yake amezingirwa na migomba ya ndizi, migomba hiyo imekolea kabisa.

Wanadada wawili waliovalia nguo za kufanana, zote nyeupe, toni nyeupe, barakoa nyeupe na vitambaa vichwani kuwa nyeupe. Mmoja wao ameshikilia kichungi cha green na kitu cha kuchotea.

Matawi ya mgomba. Yako green kuonyesha jinsi afya yao ilivyo nawiri kabisa. Wingu la white na sky ya blue ni ishara kuwa hamna mvua.

Maziwa yanachungwa na wana wawili waliovalia aproni nyeupe, barakoa nyeupe na kwenye vichwa vyao kuna kofia nyeupe pia.

Ndizi iliyo na rangi ya yellow ishara kuwa imeiva na i tayari kuliwa na binadamu yeyote yule.

Bwana mmoja aliyevalia jacket nyeusi, anamimina ni maziwa ama kitu, ambacho ni cha maji na kieupe kwa mitungi hiyo nyeupe pia.

Bwana mmoja amevalia helmeti ya pikipiki, kisha mwingine ana mtungi mweupe, uliobeba maziwa. Anamimina katika mtungi ya maziwa iliyo katika pikipiki hiyo, tayari kupelekwa sokoni.

Watu kadhaa, wengine wanaonekana wakiwa wamesimama, mwingine ameketi na mwingine amechuchumaa. Mmoja wao amebeba rungu, kwa namna ya kuwa alikuwa anapiga nayo hayo mazao ya shambani.

Sufuria lililo na mchele unaopikwa yani wali. Mchele huo unaonekana kutokota kisha maji bado hayajakwisha katika sufuria iyo, maanake mchele haujaiva.

Bwana mmoja anayeonekana kuwa katika furaha mno ashikilia mtungi wa maziwa na kuumimina. Amezingirwa na mtungi mingine kadhaa yanaonekana kuwa yote yanastahili kumiminwa humu. Mtungi hiyo ingine imefunikwa ingine imefunguliwa.

Bwana mmoja aliyeinama na kuingiza mkono wake mahali ambapo ng'ombe hawa wanakula. Yuko kwa namna ya kukoroga au kubadilisa nyasi. Amevalia gambuti nyeupe na aproni ya bluu.

Mama aliye na furaha tele ameshikilia ndizi liloko mbele yake. Linaonekana kukomaa na kuwa tayari kwa soko au kwa matumizi ya nyumbani kama kulisha familia.

Kiombo kinachoonekana kuwa katika hali ya mviringo, kimeegeshwa juu yake neti ambayo imebeba cream inayotokana na maziwa.

Bwana mmoja aliyevalia aproni ya yellow anaonekana kuwa na mtungi uliobeba dawa au maji kwa mgongo wake na mbele yake kunaye ng'ombe. Anamnyunyuzia kile alichokibeba katika huo mtungi wake.

Bwana mmoja ambaye tunaweza mwita mkulima au anayemiliki ng'ombe hiyo amesimama kando yake na kuvalia gumboot nyeupe kuashiria usafi katika eneo hilo la zizi la ng'ombe.

Bwana mmoja anaonekana kuwa amechuchumaa na kutia ndoo karibu na miguu ya nyuma ya ng'ombe hii na kukamua. Ng'ombe huyu amesimama imara na utulivu kwa kitendo anachofanyiwa.

Migomba ya ndizi iliyokolea na yenye matawi ya kijani kibichi imenawiri kabisa. Kwenye ndizi hiyo zimezingirwa na mimea inayomea ambayo ni weed , kisha kuna bwana mmoja anayetembea akielekea shambani humu.

Ndizi zilizotoka shambani na kupangwa juu ya nyingine tayari kwa mnunuzi au kupelekwa katika soko. Ndizi hizo zi kijani kibichi ishara kuwa hazijaiva ama hazijageuka rangi yao ya asili.

Ndizi zinazoonekana kuwa zimekomaa zingali ziko na rangi ya kijani kibichi. Zimezingirwa na matawi ya mgomba yenye rangi sawia na ndizi hizi.

Migomba michache michanga ambayo ndiyo inaanza kumea katika shamba hili amalo ni green kabisa ishara kwamba migomba hiyo iko katika hali shwari kabisa.